Hiki ni kituo cha kutengeneza stima. Stima hii hupitishwa kwenye jamii baada ya maji kupita na kuzungusha vifaa vilivyowekwa ili zitengeneze stima.

Hapa tuko katika kituo cha kutengeneza na kusafirisha umeme katika jamii. Tunaezakuona wafanyakazi ambao wanatumia mashine na generator , kunufaisha umeme ule na kuufanya uwe taratibu kutumika na jamii yote.

Hapa, tunaona gari la watu wa stima. Gari hili linaonekana kufanya kazi yake. Kuna watu ambao wamekalia gari hili wanatengeneza waya. Huku kando, tunaona waya za stima.

Hapa tunaona kituo cha kushukisha na kupandisha nguvu ya umeme, huku nchini. Pia, kituo hiki kinatumiwa kusambaza na kutumia watu umeme.

Hapa tunona kituo cha kupitisha umeme ,kituo hiki ni cha kuwezesha watu kupata stima pale manyumbani na kazini. Hapa tunaona waya na vifaa mingimingi za kupitisha stima.

Hapa tuko sokoni. Tunaweza kuona watu ambao wameketi kando ya mtaro. Mtaro huu ulikua na taka. Taka hii iko hapa kando. Tunaweza kuona wanabiashara ambao wamelaza vifaa vyao huku kando Kwa ajili ya kuuza.

Hapa tuko uwajani tunaeza kuona wanyama wa aina ya ndovu, ndovu hawa wanachezea na kifurahisha watalii, wanaoga kwa mchanga na wanatembea jiwani, mbele ya watalii wale kuna kamba inaowasuilia kukaribia sana hawa, watalii hawa wanapika picha.

Hapa tunaona reli. Kando ya reli ile kuna maji na taka mingi sana iliyotupwa. Pia tunaweza kuona watu ambao wanatembea huku wakiwa ndani ya shughuli zao. Kuna vibanda huko kando ya barabara hii ya reli.

Hapa tuko katika msongamano wa wanajamii. Wanajamii hawa wamechanganyika kutoka na na umri zote. Kuna watoto, kuna wazee na kuna vijana. Watu hawa wamekusanyika ili waweze kupanda miti.

Hapa tuko katika mtaa. Tunaeza kuona maduka yaliyofunguliwa mbalimbali. Tunaona watoto wawili ambao wanatembea, huku wakiwa wamevaa sare. Tunaona wafanyabiashara ambao wamesimama kandoya biashara yao huku wakitegea wateja.

Hapa tuko nje, tunaona msitu, pia tunaona watu ambao wanakusanyika kwa ajili ya kusafisha msitu huu. Watu wanatoa takataka kutoka kwa bima, huku wakisafisha kutoka katika ya mti na kwa mazingira yaliyo karibu na mti huu.

Hapa tuko uwanjani, tunaweza kuona twiga ambao walio kwa msafara. Wanatembea kwenye kiwanja kilicho na nyasi ya rangi ya kijani. Twiga hawa wamegawanyika, kuna wale ambao ni wa kiume, kuna wale ambao ni wa kike. Pia kuna wale ambao ni wakubwa na wale ambao ni wachanga.

Hapa tunaona, jamii ya watoto, na walimu wao na wazazi ambao wanapanda miti. Wanaweka miti huku chini, wengine wakibeba miti na wengine wakibeba vifaa za kumwagilia miti hii maji.

Hapa tuko kwenye mto, kando ya mto ule, kuna takataka mingi sana ambayo imetupwa huku inachafua mto. Hapa pia tunaona vijana watano ambao wanasafisha mto ule. Wamevalia manguo yakujizuia wasipate magonjwa, wakati wanajihusisha na kuguza maji haya na taka hizi.

Hapa tuko mtoni. Tunaweza kuona kando ya mto ule kuna mimea ya rangi ya kijani. Pia tunaweza kuona mto ule unametameta kutokana na anga. Angani pia kuna mawingu.

Hapa, tuko mtoni. Hapa tunaona watu wawili ambao wanafanya kazi ya kukusanya takataka ambazo zimetupwa kando ya mto huu. Watu hawa wanafanya kazi ya kuhifadhi mazingira.

Hapa tunaona mkusanyiko wa jamii, wako nje ya kiwanja msituni, wanasafisha huku wengine wakipanda miti wamevalia nguo za rangi ya machungwa, huku wengine wakivalia nguo za rangi ya kijani ili waweze kutofautiana. Wanafanya kazi hii ili kulinda mazingira.

Tunaona twiga wawili. Twiga hawa wanatembea kutoka mjini. Pia tunaeza kuona nyasi. Nyasi hii ni ya rangi ya kijani. Kule nyuma, tunaezakuona mji wa Nairobi. Tunaona majumba na tunaona ofisi za kazi.

Hapa tunaweza kuona mkusanyiko wawanajamii. Tunaweza kuona mkusanyiko huu umechanganyika . Kuna watalii na una wakaazi. Watalii hawa ni wazungu. Wanaonekana kutoka pande za marekani huku hawa wakaazi ni wanajamii.

Hapa tuko mjini. Hapa tunaweza kuona majumba. Wanajamii hawa wanaishi pamoja kama kijiji. Mle kando tunaweza kuona majumba ambayo yamejengwa na mawe. Majumba haya mengine ni ya ghorofa huku mengine ni ya wakaaji.

Hapa tuko mtoni, ndani ya mto huu tunaweza mwona mamba. Mamba huyu ametulia na amejianika juani. Kule kando ya mto tunaweza ona gari nyeupe, gari hili ni ya kubeba watalii.

Hapa, tuko katika upande wa kiwanja cha wanyamapori. Tunaona vifaru wawili wakivuka barabara ambayo imetengenezwa na magari ya watalii ambao hukuja kuona wanyama hawa.

Hapa tunaona mifugo. Hapa kuna aina tatu ya mifugo. Kuna ng'ombe, kuna mbuzi na kuna kondoo. Mifugo hawa wameachiliwa katika kiwanja ili waweze kula nyasi na mimea midogo midogo ambayo yakua huko kwenye kiwanja kile.

Hapa tuna mto. Kwa huu mto pia kuna daraja. Wanaotumia daraja hii kuvuka ni magari, malori na watu ambao wanapita na mguu. Pia, huku kando ya huu mto, unaonekana umetumiwa kama bima la kutupa takataka, ila kwani kuna uchafu mwingi.

Hapa tunaona mto, ndani ya mto huu kuna mamba wawili, mamba hawa wawili wamejilaza huku wanaota jua. Pia tunaona ndege aliye simama kule kwenye mipana ya mto.

Hapa tunaona mto uliochafuka kutokana na matumizi maharibifu ya watu. Kwenye mipana ya mto ule, tunaona kuna wale ambao walio katika harakati za kusafisha mto, ila wengine wanasafisha mavazi yao. Kule kando utaona pia maboma ya wakazi wa hapo.

Hapa inaonekana tuko jikoni. Pia tunaweza kuona mwanamke. Mwanamke huyu ni mpishi ako kando ya majiko matatu. Majiko haya yanaonekana kuwa yanatumia kuni kama chanjo cha moto.

Tunaona mandhari ya usafiri. Tuko ndani ya jiji kuu. Tunaeza kuona majumba na tunaeza kuona miti ya kurembesha jiji hili. Pia tunaona gari ya kusafirisha watu. Gari hili lina kibao kilichoshikiliwa na taniboi, huku la kuonyesha mahali gari linaenda na bei.

Tuko jijini. Tunaona majumba, ya watu, yakufanyia biashara. Pia tunaona gari la kusafirisha abiria. Tunaona limeandikwa majina ya kule, linaenda na pia kule kando tunaona watu ambao, wanasafiri kwa miguu huku wakitafuta magari, wasafiri.

Hapa tunaona msongamano wa magari ambayo yanatoka mjini huku kando tunaona magari ambayo yanaenda mjini. Magari haya yamechanganyika. Kuna magari ya kubeba abiria na kuna magari ya watu kusafiri kibinafsi.

Hapa tuko katika kiwanja cha kuabiri magari. Tunaweza kuona matwana na tunaweza kuona basi. Juu ya matwana haya tunaona vibao ambazo zinasema kule ambako gari hii inaenda na pia bei. Huku kando tunaona watu ambao wanasafiri na miguu.

Hap tuko katika jiji. Ndani ya jiji hili, tunaona mabasi, magari ya kusafirisha abiria. Magari haya yamepakwa rangi za aina aina huku nyingi yakiwa nyekundu. Pia tunaona raia ambao wanatembea barabarani na wengine ambao wanaabiri na wengine huku wakishuka.

Hapa tuko barabarani. Tunaweza kuona watu ambao wanasafiri na matwana huku wengine wanatembea na wengine huku wanatumia magari yao ya kibinafsi. Hapa ni barabara ambayo inaruhusu magari kupita chini ya barabara ingine.

Hapa tuko barabarani. Tunaweza kuona magari ambayo yanaelekea mjini na magari ambayo yanatoka mjini. Magari haya yamechanganyika. Magari ya kusafirisha abiria na magari ya watu kibinafsi

Hapa tuko mjini. Tunaweza kuona magari ya aina mbalimbali. Tunaona basi la kusafirisha abiria na pia bado tunaona magari ya kusafirisha watu kwa njia ya kibinafsi. Huku kando tunaona watu ambao wanasafiri kwa njia ya kutembea.

Hapa tunaona kituo cha kuabiri magari. Ndani ya kituo hiki tunaona mabasi yaliyoegemezwa kando ya mengine. Pia baado tunaona taniboy ambao wanatembea na vibao za kutangaza bei ya kusafiri na magari haya.

Hapa tuko katika kituo cha kuabiri magari. Ndani kituo hiki tunaona magari, mabasi ya kusafirisha abiria na pia bado tunaona mambao yaliyoandikwa bei ya kusafiri.

Hapa tuko ndani ya kituo cha kuabiri magari ndani ya kituo hiki tuanona basi. Basi hili limebandikwa na ki mbao, ki mbao hiki kinaonyeshana bei ya kusafiri. Pia tunaona watu ambao wanatembea kando ya barabara na huku wengine walio gonjea ndani ya gari.

Hapa tuko jijini, hapa tunaeza kuona barabara kuu, barabara hili linaweshesha wasafiri kusafiri kwa pande zote pia tunaeza kuona wasafiri wanaweza kutumia kutumia mabasi, malori na pia magari yao kibinafsi.

Hapa tuko jijini. Tunaweza kuona makanga na abiria. Pia tunaweza kuona gari lililo na kibao cha kuashiria bei na sehemu ambazo gari hili linasafiri.

Hapa tuko jijini. Tunaweza kuona majumba makubwa makubwa na maghorofa marefu. Pia tunaona magari, magari ya kusafirisha abiria na magari ya watu binafsi. Pia tunaona ambao wanatembea kwa njia miguu na huku kando tunaona polisi wa kuleta amani.

Hapa tuko barabarani, tunaweza kuona magari. Magari haya yamegawanyika katia vikundi viwili. Kuna magari ya kusafirisha abiria na pia kuna magari ya watu kusafiri kibinafsi. Pia tunaona piki piki, magari haya yote yanaelekea mjini.

Hapa tuko ndani ya jiji. Ndani ya jiji hili tunaweza ona msongamano wa magari na pia bado tunaweza ona manyumba ya kukodisha. Pia kuna biashara na bomba ambazo zimepachikwa ili watu waweze kujua biashara ambazo wanaingia ama mahali ambapo waliomo.

Hapa tuko jijini. Hapa, tunaweza kuona mabasi, ambayo yameegemezwa kando ya majumba. Mabasi haya yanangojea abiria wakuje, ili waweze kusafiri. Mabasi haya yana mambao, ya kuonyesha, bei ya usafiri. Mabasi haya yamechorwachorwa na kurembeshwa, ili yaweze kuvutia abiria.

Hapa tuko katika kituo cha kuabiri magari, kituo hiki tunaona basi, basi hili limejaa abiria na huku wengine bado wanapanda. Kuna wale ambao wanatembea na miguu, huku wengine wanabebwa hata na pikipiki.

Hapa tuko barabarani. Tunaweza kuona basi lililo na rangi ya kimachungwa, huku kuna magari mengine ya kusafirisha abiria. Pia barabarani tunaona magari ya kusafirisha watu kibinafsi. Kando ya barabara hii, tunaona kuna mchanga na nyasi ambazo zimekua.

Hapa tuko katika kituo cha kuabiri magari. Tunaeza kuona mabasi ambayo yanangojea abiri kupanda. Pia tuneza ona abiria ambao wanatafuta magari ya kupanda. Pia kwa magari haya, tunaona kuna mambao ambayo yanatumika kuashiria bei ya kusafiri na magari haya.

Hapa, tuko katika kituo cha kuabiri magari. Natunaweza kuona basi, na pia tunaweza kuona magari ya kibinafsi, ya kusafirisha abiria magari haya, yameegemezwa kando ya majumba. Kando ya majumba haya, kuna watu ambao wanasafiri kwa miguu. Tunaweza kuwaona wote wakisafiri huku wakitafuta magari ya kuabiri.

Hapa tuko katika jiji. Ndani ya jiji hili tunaona kuwa kuna basi. Basi hili, kuna abiria ambao wanapanda na wale ambao washaaketi wanangojea kusafiri. Pia tunaweza kuona karatasi inayoonyesha bei ya kusafiri ya gari hili.

Hapa tuko kwa barabara. Tunaona kuna magari ambayo yanatoka mjini, huku mengine yakienda mjini. Kando ya barabara hii tunaona vijana wawili. Kijana mmoja amevaa shati nyekundu mwingine amevaa koti la kinjano.

Hapa tuko katika kituo cha abiria kusafiri. Kando ya kituo hiki kuna watu ambao wanangojea kupanda gari. Kuna kibao cha kutangaza bei la gari ile na pia kuna kibao cha kutangaza shule ya elimu ya juu iliyo hapo .Pia tunaona kijumba kijulikanapo kama Archives.

Hapa tuko katika kituo cha kuabiri na kusafiri. Tunaona magari ambayo yanatumiwa na wasafiri. Kuna yale ambayo yaliyo na watu ndani na pia huku kando tunawezaona taniboi wakitafuta watu wa kusafiri na wateja ambao wamengojea kuabiri magari. Pia tunaona mambao ya kutangaza bei ya magari haya.

Hapa tuko katika kituo cha uabiri wa magari utaona magari ambayo yanatumiwa kusafirisha abiria. Tunawaona wale walio panda ndani ya magari huku unaona wale ambao wameenda kutafuta magari pia tunaona mabao ya kuonyesha magari yanakoenda na bei ya kusafiri

Hapa tuko katika kituo cha magari cha kuabiriwa na raia. Tunaona gari hili limeegemezwa kando ya barabara huku likingojea wateja. Gari hili lina kibao cha kuonyesha bei ya kusafiri. Pia tumuona taniboi akimuongelesha mzee akimwambia apande gari hili.

Hapa tuko jijini. Tuko katika kituo cha magari kuabiriwa na kusafirisha wateja. Hapa tunaona matwana. Juu ya matwana hii kuna kibao cha kuashiria bei na kule ambako gari hiii inaenda.

Hapa tuko jijini, tunaweza kuona jumba la rangi nyeupe. Kando ya nyumba ile, kuna watu ambao wameketi pale. kando ya watu hawa tunaona barabara. Barabara ile basi ambalo ni la rangi ya machungwa. Basi lile linasafirisha abiria. Kando ya basi hili kuna watu wawili wanaovuta mkokoteni uliojaa na magunia ya vitu.

Hapa tuko katika kituo cha watu kuabiri magari. Ndani ya kituo hiki tunaona abiria walioketi ndani ya magari wengine huku wanatembea na miguu. Magari haya yamebandikwa na yamechorwa ili yaweze kukaa vizuri.

Hapa tuko katika kituo cha reli kupitia, tunaeza kuona reli lililo na rangi nyeupe, nyekundu na rangi ya majungwa, reli hili linahusiana na SGR , reli hili liko jini ya daraja la miguu na pia kuna ua linalo tusiba kutofikia reli hili.

Hapa tuko katika kiwanja cha kupanda gari, hapa tunaona gari nyekundu ambayo inasubiri abiria kupanda. Pia tunaona juu ya gari hili kuna kimbao cha kuonyesha bei ya kusafiri na gari lile.

Hapa tuko jijini pia tuko katika kituo cha mabasi kuegemezwa , kando ya mabasi haya tunaweza kuona polisi ambaye anazungumza na raiya na pia wasafiri wengine na magari zao na watu ambao wanaendeleza biashara zao.

Hapa ni kituo cha kuabiri gari. Kituo hiki kimo ndani ya jiji. Hapa tunaona basi la kusafirisha abiria na kunao waliyopanda. tandiboi ameshikilia kimbao cha kuonyesha bei ya kusafiri ya gari hili.

Hapa tuko ndani ya boma. Ndani ya boma hii tunaona kuna mifereji. Mifereji hii inapeleka maji kwenye tenki hizi ili tenki hizi ziweze kupeleka maji kwenye manyumbani ya wakaaji. Pale kando tunaona ndoo iliyo na kitu ndani.

Hapa tuko barabarani. Kando ya barabara hii kuna mtaro. Mtaro huu umebeba mifereji ya maji. Mfereji huu wa maji unaonekana kumwaga maji na maji haya yanakunywiwa na udongo ulio kando ya barabara hii.

Hapa tuko ndani ya boma. Ndani ya boma hili tunaona mtungi ya rangi nyeusi na rangi ya kinjano. Mitungi hii ni ya kuhifadhi maji wakiti ambao maji imepotea.